Hawa ni wale wapinzani ambao ni wa ODM wa kutoka serikali wameeza kuena katika nyumba hilo waweze kuongea au lujumuisha kuwa wako tayari kuing'ang'ania au kuitaka serikali ifanya kazi ambayo wameitaka kuifanya katika miaka hizo ambayo wako serikalini.

Mwingine ambaye amesimama ni naibu wa rais Kithure Kindiki akiwa katika ile harakati ya kuonyesha mama huyu ambaye ameweza kushika mtoto jinsi hao vile ambavyo anaweza kumsaidia mtoto huyu. Hao wako katika ile harakati kwenye huduma Kenya.

Ameweza kuitoka katika sehemu hii au katika ikulu humu ni rais wa tatu wa jamhuri wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Nyuma yake akiwa na wale ambao wameweza kuenda katika sehemu moja ili kumsindikiza rais kwenye mkutano huo alikuwa amehudhuria.

Hii nayo ameweza kuweka mkononi kwa hakikisha kwengine mkuu wa upinzani Raila Odinga akiwa amehudhuria huduma hiyo ambao huyu naye ameweza kuketi chini. Mwengine ni yule ameweza kuajiriwa ili kufanya huduma.

Hapa ni sehemu ambayo wakati wowote unaitaka kuihama au kuitoka Kenya lazima unaipata ripoti ili ukuwe na ruhusa ile ya kuitoka Kenya, inadhihirisha kuwa unafaa kuwa na kifaa chao kuhudhuria sehemu hii ili uweze kupewa ruhusa.

Huyu naye ambaye ameweza kusimama ni yule wa upinzani Raila Amollo Odinga akiwa anaweka sahihi kwenye kifaa hicho ambacho huenda ameweza khudhuria huku huduma Kenya, na hao wengine wako katika ile harakati ya kumwangalia na kuhakikisha kuwa kila kitu ambacho ataandika inafaa.

Hawa ni wachezaji wanacheza mchezo wa voliboli. Wanaonekana wako katika sehemu mija ili waongee ama kujadiliana jinsi wanaweza kushinda mchezo. Kuna wale walio kuja kushiriki na kuwapea usaidizi katika mchezo huu.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika ile uwanja wakiwa tayari kushiriki kwenye mchezo, nao kuna wale ambao wameweza kuenda katika sehemu hii hili kuweza kuwapea ili washirikiane hili waweze kupata ushindi huo.

Hawa ni wale ambao wako katika mchezo ambao ni mchezo wa kuruka huyu naye huenda ako katika mazoezini au katika mashindano hawa ambao wameweza kuketi ni wale ambao wanahakikisha kuwa wemeweza kurekodi zile metre ambao hawa wameeza kuiruka.

Hawa ni wale wametoka kwenye huduma na kuenda mjini waweze kusaidia wananchi hawa. Wako katika ile hali ya kuandika majina au kitu kile ambacho wakenya wanafaa kupeana ili waweze kudhibitisha kwa eneo hiyo wakishakuwa wakenya.

Hapa ni huduma Kenya, naye ule ambaye ameweza kuketi ndani ni yule ambaye ameweza kuajiriwa katika huduma Kenya hili kuifanyia wananchi kazi, hao ambao wameweza kusimama mbele ya wananchi ambao wameweza kuenda katika chumba hichi cha huduma hili waweze kujumuisha au kusaidiwa katika huduma.

Hawa ni wahudumu ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili kufanyia wananchi kazi. Hawa wananchi wamekalia viti tayari kufanyiwa kazi au kupeana maona yaliyowaleta huduma.

Naye huyu ambaye anaapishwa ni William Samoei Ruto ambaye ni raisi wa jamuhuri wa Kenya wa nne, ambaye ameweza kuishika bibilia huku akijumisha kua kazi yake ataifanya kwa kulindwa na Mungu au kuhakikishia taifa ile kazi ambayo atafanya ni kazi safi ambayo inaongozwa na Mwenyezi Mungu.

Hawa ni mashabiki, hawa ni wale ambao wameenda katika uwanja huu ili aweze kushiriki au kuwapea ushahidi au kushiriki nao katika ule mchezo ambao huenda unachezwa mchezo wa soka. Nao wameweza kuenda katika sehemu hii ili kuwasaidia timu yao iweze kupata ushindi.

Hapa ni sehemu ambayo wakenya hawa wameweza kuenda katika huku ili waweze kujumuika au kusaidiwa katika huku. Nao wameweza kupiga foleni wakiwa wameshika vijikaratasi wakiwa wameibebana na wale watoto katika sehemu kuonyesha kuwa kuna ishara kuwa wako katika ile ishara ya kusaidiwa.

Huyu naye ambaye ameweza kupigwa picha ni yule mpinzani ambaye ni raila amolo odinga , ambaye ameweza kuhudhuria huduma kenya ili aweze kutengenezwa ama kupewa kitambulisho chake hao ambao wameeza kuhudhuria ni mashabiki au wale wafuasi wake, ambao wameeza kuandamana na yeye.

Ambaye ameweza kuketi chini ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto na bibi Rachel Ruto akiwa katika ile sherehe ya kuwa kuna kitu ambacho anaandika na kujumuisha kuwa yeye atafanya kazi kwani kulikuwa ule wakati wa kuapishwa. Tena kuna huyo jaji ako katika ile hali ya kumwangali ili ya kuhakikisha kuwa anaandika yale yanayofaa.

hapa ni huduma Kenya naye huyu ambaye ameweza kuketi chini kwenye kiti hiki cha nyeundu ako katika ile ishara ya kujieleza kwa yule ambaye ameweza kuajiriwa kwenye huduma Kenya ili aweze kusaidiwa kwa kile ambacho ameweza kuenda kutaka kufanya katika huduma.

Huyu naye ni rais wa jumuia ya Kenya wa tatu, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa kwenye mkutano akiwa amesalimia na mama huyo. wako katika ile mkutano wa kisiasa ambao ameweza kuhudhuria ili kuwaongelesha Wakenya kuifanya kazi yao katika sehemu hiyo.

Hawa ni Wakenya ambao wameweza kushiriki katika mchezo huu au wako katika ile hali ya kutaka kushikiriki kukimbia ili kujumuisha kuwa waweze kuipata hii ushindi ya kujumuisha Kenya wakue mabingwa katika sehemu ambayo wameweza kuhudhuria. Nao kuna wakenya na ambao wameweza kuenda katika sehemu hio kuwapea ushirikiano au kusaidia katika kushinda mbio hizo.

Hawani wale ambao ni wakenya wameeza kuivalia benderaambayo imechorwa. Hawa wameenda kwenye mchezo kushiriki ili kuhakikisha kuwa wakenya ambao wako katika mchezo wameweza kupata ushindi.

Hawa ni Wakenya kwani wameweza kuipenda au kuibeba hilo bendera la Kenya. Wako katika ile mchuano ya kushiriki kwenye mchezo ili wahakikishe kuwa wakenya wameweza kuipata ushindi kwenye mchezo huo ambao unaendelea kuchezwa au ni wakimbiaji ambao wako katika ile hali ya kushinda kwa kushiliki mchezo.

Hawa ni wale ambao wameweza kuashabikia wameenda mbaka sehemu ambayo, ni wale wanashiriki gor mahia wameweza kuijanga moto huo, katika sehemu ya kuakikisha kuwa wale wachezaji wa gor mahia ya wale ambao wako tayari kushinda kwenye mchezo.

Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao wameweza kushinda katika ule mchezo wa voliboli ,wanaonyesha kuwa wameweza kupewa kifaa hicho kudhihirisha kuwa wao ni washindi, wako katika ile hali ya kushiriki au kuwa na ule uwezo wa kuwa wamefurahi kwa kushinda katika mchezo huo.

Huyu naye ambaye ameweza kusimama mbele ni jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome akiwa amewasili katika mkutano huu ambao huenda anatarajiwa kuhutubia au kuongea katika mkutano huo. Nayo hao wameweza kusimama ili kumualika jaji huyo,

Hawa ni mashabiki hawa ni wale ambao wanashiriki kwenye mcheze wa talanta hizi, hawa ni wale wako katoka ile hiari ya kuonyesha kuwa amesaidia kwa talanta hizi, nao hawa wameweza kwenda katika uwanja huu huenda mchezo.

Hawa ni wale wakuu wa serikalini ambao wamewesa ku, kuenda katika huduma, huku, kuhakikisha kuwa wameeza kueka saini, kazi ambao hawa wanaifanya katika huduma, naye, hawa wanaekewa, mishara au wanawapewa mwelekeo jinsi ya kuifanya kazi hio, katika shemu.

Hili ni chumba cha Judiciary ambalo wakati wowote unaitaka kuipataisha wakati unaweza kusimulia na hujaipata haki katika hili lako unaweza kuenda katika sehemu hili ili uweze kujumuisha na kuipata ile haki ambayo unaitaka na kujifanyia ile kazi unayopendeza.

Hawa ni wanashiriki wa mpira ambao wameweza kuenda katika sehemu hii iliwaweze kuona ule mpira wa soka au wako katika ile jitihada ya kuwapea ushirikiano, hawa wameweza kuenda mkutano ambao viongozo wameweza kuhudhuria nao wanonekana kua wanashabikia timu hiyo ambayo wameenda kuishiriki nayo.

Hapa ni huduma Kenya nao kina dada hawa ambao wameweza kuketi, mwengine ameweza kusimama na wale ambao wako katika upande huu wakionyesha kuwa ukienda katika huduma huku wanaweza kukupea mwelekeo ili uweze kusaidiwa vile inavyofaa katika huduma na kuna wale wengine wameweza kukaa katika ile sehemu ya kijumuiya au kuhudumiwa.

Hawa wako katika ile ishara ya kucheza ule mchezo wa voliboli ambao wameweza kucheza ili kupata ushindi. Wako katika ile ishara kuitaka kuicheza na kupata. Nao wale ambao wameweza kuketi na wale ambao wameweza kuja kushiriki na kuwapea usaidizi waweza kupata ushindi timu wanayoshabikia.

Hii ni kijitabu ambayo kila mtu ambaye anahitaji kuitoka Kenya kwenda nchini nyingine anafaa kuwa naye ili aweze kuipata ile hamu ya kuitoka Kenya kusafiri kwingine kwa kutumia ndege au kutumia gari au kifaa kile chochote anahitaji kusafiria naye.

Huyu na ambaye ameweza kuishika kipaza sauti hii ni jaji mkuu wa taifa ya Kenya Martha Koome akiwa katika ile hali ya kuzungumza au kuwazungumzia wale ambao wameweza kuhudhuria mkutano huu ambao naye huyu ameweza kwenda katika sehemu huu.

Hizi ni vitambulisho ambavyo vimeweza kufungwa katika sehemu hayo, vitambulisho hizi vitaweza kuchukuliwa katika sehemu kwingine hili wenyewe waweza kuipata. Inadhirisha kuwa vitambulisho zimeweza kuwekeza katika huku huduma Kenya hili unaweza kuenda huko kuipata.

Hawa ni wachezaji hawa wanashiriki ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili kushiriki kwenye mchezo huu. Nao wameweza kuenda ili kuepea ushahidi hao kusaidia timu yao uiweze kuipata ushidi wakati wako katika ule mjuano wa kuigiza kwa soka hii.

Hapa ni huduma Kenya ambao wale ambao wako pale mbele ni wale ambao wameweza kuajiriwa kwenye huduma ili waweze kufanyia wanachi kazi, nao hawa wenye wako mbele ni wananchi amabao wamewekwa katika ile hali kwenye kivulini iliwaweze kuifikia ilikuifanyia au kujukumia katika huduma huku.

Hawa wako katika ile sherehe ya kuicheza mchezo wa soka na hawa katika ile mchezo wa kuweza kuifuma bao na kuipata ushindi ili wataweza kuipata pesa au wakuwe washindi. Na kuna wale ambao wameweza kuhudhuria mchezo huu ili waweze kushiriki au kuwasaidia waweze kupata ushindi.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao katika ile hali kuwa wameweza kuishinda kwenye mchezo au katika ule mchezo ambao ulikuwa unachezwa. Wameweza kuishinda ili waweze kuikuwa wale ambao wameweza kupata ushindi ili waweze kuihifadhi katika maisha.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu hii ambayo ni shambani ili kuweza kufanyia wanainchi kazi. Ambao wameweza kuketi chini ni wale ambao wako katika hiari ya kuandika majina au kila kitu ambayo wakenya wanaitaka kufanyiwa katika sehemu hii. Ili waweze kujumuishwa huenda wameweza kutoka huduma.

Hii inadhihirisha kuwa linatumika katika kotini wakati kuna kesi au kuna majiona katika sehemu hiyo, ili wakati umepewa muda wako na muda wako umekamilika wanatumia kifaa hiki kuhakikisha kuwa masaa zako za kuongea umeisha.

Hawa ni mashabiki wale ambao wako katika mchuano wa kushiriki kwenye mchezo wa wameweza kubeba bendera ambayo inadhihirisha wao ni wakenya. wako katika harakati ya kushabikia timu yao ile ambayo inacheza au iko karibu kupata ushindi timu.

Hizi ni mtaro za maji ambayo wameweza kuitengeneza katika mjini ama kwa boma ya mtu ili haya maji yaweze kupita katika sehemu hii kuna kifaa hiyo ambayo inaibeba maji katika kuelekea kuingine .

Hapa ni huduma Kenya ambapo hawa ambao wanweza kuona tarakilishini, yule waziri ambaye ameweza kutembelea huduma huku akihakikisha kuwa kazi ambayo wale ambao wameweza kuajiriwa kwenye huduma wako na ile hali au wanafanya kile kitu ambacho kinafaa kufanywa.

Huyu naye yuko katika ile hali ya mazoezini kwa kuruka au katika yale mashindano wa ule mchezo wa kuruka naye huyu hapa ameweza kuketi ako katika ile hali ya kuirekodi ile mchipuko hao wameweza kuruka mita fulani ili waweze kuenda mahali kushiriki mashindano.

Hawa ni waKenya ambao wameweza kuenda katika sehemu hii kujulisha au kuenda kushiriki katika mji, hao wameonekana kuwa wameweza kufada na kuishika bendera ambao inadhirisha kuwa na waKenya wameweza kuenda katika sehemu hiyo hili waweze kuipea au kuwapea ushiriki wale ambao wanashiriki kwenye miujiza.

Hapa ni Huduma Kenya ambao kuna wale ambao ni waziri ameweza kuenda katika sehemu hili kuhakikisha kuwa wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma anaifanyia wananchi kazi na wale ambao wameweza kukuja na mnasimama ili kuonyesha kuwa wako na heshima katika huku.

Hii nao ni upinzani ambao ni mkuu wa ODM ambao Raila Amolo Odinga akiwa katika sehemu yeye akijumuisha kuwa walikuwa wanaifanyia PNU siasa. Akiwa katika mshiriki wa umeishika. zile vifaa akiwa katika onaonyo kuwa wana kuna vifaa huitwa wanataka kunywa.

Hii inasmdhihirisha kuwa hapa inaonyesha kuwa wakati wowote kuna madhara au umeweza kukosolewa na ishara au umefanya kitu unafaa kuenda huko iki kujumiusha uhusiano uweze kushika na ikuwe na maana.

Hawa ni wale ambao wameeza wako katika ile hali ya kushiriki au, kuisaidia timu ambayo ni Bandari ili waweze kupata ushindi, nae hao wameeza kuivalia sile jezi ambao zimeeza kuandikwa Bandari, ili waweze kuipata ushindi, ndio badae waweze kua wabingwa ili kushiriki au kusaidia timu yao kupata ushi.

Huyu anadhihirisha kuwa ameweza kupewa shati hilo ambalo ni sambamba na yule ambaye ni waziri wa soka ambaye ameweza kuenda katika sehemu hii na kumpea yule ambaye anachezea timu yake ya ulizi stars.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu hiyo ili kuweza kuwapa ama kuwasaidia timu hiyo ili kuweza kushiriki ambao wako katika ile hali ya kushiriki kwenye mchezo ili waweze kupata ushindi. Hawa ni Wakenya kwani kuna wengine wameweza kuibeba bendera na imeweza kuonyesha kuwa ni Wa.

Hawa wameweza kuenda katika mijini au katika sehemu hii ambayo hawa ni i wafanyikazi ambao wameweza kuajiriwa katika huduma. Nao huyo ambaye ameweza kuivalia kifaa cha nyekundu anaonekana kuwa mkenya ambaye ameweza kuelekea sehemu hii, ili aweze kuhudhuria hawa aweze kusaidia katika huku.